Mnara mrefu wa umeme unainuka katikati ya mandhari ya jioni huku jua likitua na kuacha madoa ya machungwa na zambarau angani. Nguzo nyingi za umeme zimepangwa kwa mstari zikionyesha mfumo mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Mnara mkubwa wa usambazaji wa umeme unasimama katikati ya eneo wazi. Ukiwa na nyaya nyingi zinazounganisha nguzo nyingine. Miundo mingine ya chuma na vifaa vya umeme vimepangwa kwa mstari vikionyesha kituo cha umeme.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kwa joto ardhi kinaonekana kikifanya kazi huku moshi mweupe ukitoka kwenye minara yake ya kupoezea majengo mengine ya kiwanda yamezungukwa na miti na ardhi ya kahawia huku milima ikionekana kwa mbali.

Mabomba makubwa na miundo mingine ya viwanda inajitokeza. Ikionyesha shughuli nzito za uzalishaji. Mfanyikazi anayeweza kuwa mlinzi au mhandisi anaonekana akitembea katika eneo hilo, akionyesha uwepo wa binadamu katika mazingira hayo ya viwanda.

Wafanyakazi wawili wanafanya kazi kwenye nguzo ya umeme mmoja akiwa juu ya ngazi ndefu ya machungwa. Wamevalia nguo za kazi na kofia ngumu. Kuna nguzo za simu au umeme na waya nyingi zinazopita juu. Barabara ya lami inaonekana kando na kuna magari yaliyopakiwa mbali.

Jengo kubwa la viwanda lililojengwa kwa bati na chuma likiwa na mabomba makubwa na miundo ya chuma inayopanda juu, kuna tinga tinga la manjano lililopaki kwenye eneo la ujenzi likiashiria shughuli za ujenzi au ukarabati.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, wenye miundo mingi ya viwanda na mabomba marefu . Moshi mweupe unatimka kutoka sehemu mbalimbali za mtambo , ukiashiria shughuli ya uzalishaji inayoendelea.

Ua wa kituo cha kusambaza umeme unaonekana wazi chini anga safi ya samawati. Miundo mingi ya chuma iliyo na nyaya nzito imesimama wima ikisafirisha nishati. Kifaa cha uzio kimejengwa kuzunguka eneo hilo, inalinda mitambo mikubwa inayohusika na usambazaji wa umeme.

Mandhari mapana yanaonyesha mji mdogo ulioko karibu na mto huku milima mikubwa yenye misitu ikiwa nyuma. Nyumba nyingi zilizojengwa kwa mitindo tofauti zimeonekana zikiwa zimepangwa karibu na mto na kuna miti mingi iliyozunguka eneo hilo.

Ndege wawili wenye manyoya yenye madoa meusi na meupe wakiwa wamesimama karibu sana kwenye ardhi yenye miamba. Miguu yao mirefu na miembamba inarangi ya manjano na macho yao yana mustari mweupe unaopita katikati.

Twiga mwenye shingo ndefu na madoa meusi na kahawia anatabasamu akiweka kichwa chake juu ya uzio wa chuma. Macho yake makubwa yenye urafiki yanaangalia moja kwa moja mbele na masikio yake yanayochongoka yamesimama wima.

Chui anatembea ndani ya eneo lenye uzio wa chuma labda bustani ya wanyama au kituo cha uokozi. Ngozi yake ina madoadoa meusi na kahawia. Kuna miti na majani yaliyokauka chini. Chui anaonekana akiangalia upande mmoja akitembea kwa utaratibu.

Mlezi mmoja amevalia koti la kijani na kofia nyeupe, akiwa amesimama mbele ya ndovu wawili wadogo. Mmoja akimnywesha maziwa kutoka kwa chupa. Ndovu mwingine amelala chini karibu na yule anayenywa maziwa.

Twiga mmoja amesimama kwenye nyasi akila majani kutoka kwenye mti. Twiga huyu anashingo ndefu na madoadoa ya kahawia. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka na eneo linaonekana kuwa hifathi ya wanyama pori.

Mnyama mkubwa mwenye pembe ndefu, anasimama katikati ya nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi na hudhurungi. Ndege wawili wadogo, wakiwa na manyoya ya kahawia na machungwa, wanaruka karibu na mgongo wake, mmoja akionekana akitua.

Mwanamke mmoja ameketi chini kando ya mto au eneo lenye maji akipika chakula kwenye moto wa kuni. Vyombo kadhaa vya kupikia vimepangwa karibu na moto. Nyuma kuna muundo wa mda mfupi unaoweza kuwa makaazi ukiwa umejengwa kwa nguzo za mbao na vitambaa.

Mwanamke amesimama karibu na vyombo vitatu vikubwa vya kupikia vilivyotengenezwa kwa chuma. Amevalia aproni ya blue juu ya shati la waridi na sketi ndefu ya kahawia. Nywele zake zimefunikwa na kitambaa chepesi cha kichwani.

Miguu ya mtu mmoja inaonekana ikisimama kando ya rundo kubwa ya mifuko ya plastiki iliyotumika na taka nyingine. Mkono wa mtu huyo unaingia ndani ya chombo kikubwa cha plastiki kilichojaa taka. Akionekana akichagua au kukusanya kitu.

Nyati mkubwa anasimama katikati ya nyasi kavu. Mandhari ya nyuma yana vichaka na milima kuashiria mazingira ya wanyama pori au mbuga ya wanyama. Nyati huyo anaonekana kuwa katika makaazi yake ya asili akifurahia uhuru wake.

Kobe wawili wakubwa waliokaa kwenye udongo karibu na ukingo wa maji. Maganda yao meusi yenye muundo yanayotofautiana na rangi ya kahawia ya ardhi. Manyunyu ya maji yanatengeneza taswira yao wazi yakionyesha mionzi ya jua inayogusa nyuso zao.

Kikundi cha wachezaji wanne waliovalia mavazi ya asili ya rangi ya kahawia, wakitumbuiza jukwaani chini ya hema jeupe. Wanaonekana wakiwa katika pozi la kucheza ngoma ya kitamaduni, wakishikana mikono na kutazama kila mmoja.

Kundi la wanawake na watoto wamesimama kwenye foleni. Baadhi ya wanawake wamebeba watoto wachanga migongoni mwao, na wengine wamevalia vimetambaa vya rangi tofauti vichwani. Wanaonekana wamesimama karibu na ukuta au uzio, na kwa umbali kuna miti na majani.

Watu wawili wanaonekana wakifanya usafi kando ya mto mdogo wakikusanya takataka na mimea iliyokauka. Mto unaonekana kuwa na maji machafu na mimea mingi inakua kando kando yake. Watu hawa wanaonekana wamejitolea katika shughuli za usafi wa mazingira.

Kundi la wachezaji wakiwa jukwaani, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wakicheza na kupiga ala zinazofanana na ngoma, au marimba. Wachezaji wengine wamevalia mavazi yenye mapambo ya manyoya meupe kichwani, na mavazi ya chini yanaonekana kuwa ya kitamaduni.

Kikundi cha watu waliovalia sare za kazi wanaonekana wakikusanya taka nyingi zilizokusanyika ardhini. Mifuko yaa buluu iliyojaa taka imewekwa pembeni. Ikionyesha juhudi ya kusafisha mazingira. Eneo hii linaonekana kuwa katika mazingira ya mijini. Na majengo na barabara zikionekana nyuma.

Mto mdogo wenye maji machafu na meusi unaotiririka katikati ya mandhari isiyo safi. Kando kando ya mto kuna udongo ulio wazi na mimea michache, huku taka zikionekana zimetupwa pembeni na ndani ya maji. Kwa mbali majengo yanaonekana, yakionyesha kuwa mto huu unapita eneo la makaazi.

Taa za maji kutoka kwenye bomba la nje katika mazingira yanayoonekana kuwa ya makazi duni au mtaani. Amezungukwa na vyombo vya maji kama vile ndoo na jerikani, akionyesha shughuli za kawaida za kupata maji.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kijivu akiwa amesimama kwenye nyasi kavu, na kitu chenye rangi ya waridi kimechomea kwa mgongoni mwake. Karibu naye mwanaume aliyevaa sare ya kijani kibichi anakimbia huku akishikilia blanketi la rangi ya zambarau na milia ya bluu. Mandhari inaonekana kua nyika kavu ikiashiria mazingira ya hifadhi ya wanyama wa pori.

Eneo lenye makaazi duni linaonekana likiwa na nyumba zilizojengwa kwa vifaa duni na paa za mabati. Takataka nyingi zimetapakaa ardhini zikiunda rundo kubwa. Njia za udongo zinaonekana zikipita kati ya nyumba. Mazingira yanaonekana kuwa magumu na hayana usafi.

Chui huyu anaonekana akitaka kunywa maji kutoka kwenye bwawa dogo, akiwa amejipinda na macho yake makali yakitazama mbele. Manyoya yake yenye madoadoa meusi na kahawia, yanang'aa kwa jua kali. Nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi, zimezunguka pande zote za bwawa zikiongeza uzuri wa mazingira.

Watu kadhaa wanabeba mabati na mbao zilizobomoka wakipita katikati ya vifusi vingi vilivyotawanyika. Baadhi yao wamevalia nguo za kawaida wakionyesha juhudi za kuondoa au kuokoa vitu baada ya uharibifu.

Eneo limejaa taka na uchafu wa kila aina. Mtu mmoja amelala chini katikati ya rundo la takataka akionekana amechoka au kulala. Nyuma yake kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabaki ya vifaa vikionyesha makazi duni.

Duma anatembea kwa makini kwenye nyasi za kijani kibichi, akionyesha madoa yake meusi yaliyotawanyika kwenye manyoa yake ya kahawia. Nyuma yake kuna mti uliokatwa au gogo la mti lililolala chini. Mandhari inaonekana kuwa ya eneo la wazi. Labda bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyama pori.

Mto mchafu unapita katikati ya makazi duni huku watu kadhaa wakionekana wakiosha nguo au wakifanya shughuli zingine majini na kando ya mto. Kando ya mto kuna nyasi ndefu na vichaka vilivyokua kwa wingi. Nyumba za mabati zilizochakaa zinaonekana zimejengwa kando ya mto zikionyesha hali nduni ya maisha.

Makaazi duni yaliyojengwa kwa bati na mbao yaliyosongamana kando ya mto mchafu. Nguo zimenyongwa na kukaushwa nje ya nyumba na takataka zimetawanyika karibu na mto. Angaa linaonekana kuwa na mawingu mazito na umeme umewekwa vibaya kwenye nguzo.

Katika eneo hili lenye maji, kuna ndege wanne weupe na weusi wenye midomo mirefu wakiwa wamesimama kwenye nyasi karibu na ukingo wa maji. Nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi zimekua kando ya ukingo wa maji na pia zimeota kwenye eneo la ardhi kavu.

Bwawa hili lina ndege mweupe na manjano wenye mdomo mrefu, akiwa amesimama ndani ya maji na kivuli chake kikioneka juu ya maji. Hali hii inajenga taswira ya mazingira ya asili yenye wanyamapori wa majini.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wamevalia mavazi yenye rangi ya machungwa na michoro ya chui, wakionyesha ngoma ya jadi kwenye jukwaa la mbao. Wote wamepanga mistari wakionyesha miondoko ya ngoma yenye kofia zenye manyoya nyeupe.

Twiga mmoja amechungulia juu ya uzio wa mbao akionyesha ulimi wake mrefu kana kwamba anataka kunyanyua kitu. Nyuma yake, kuna miti mirefu na kijani kibichi na twiga mwingine anaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe meupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Enao la ujenzi au matengenezo ya miundo mbinu ya maji au bomba kubwa. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi wakishughulika na bomba kubwa lililokuwa limelazwa arthini.

Makazi yasiyo rasmi yamejengwa kwa wingi kwenye mteremko wa kilima, yakionyesha idadi kubwa ya nyumba zilizoezekwa kwa mabati ya kutu. Miundo mingi imejengwa karibu karibu, ikionyesha msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa nafasi.

Simba dume mkubwa, mwenye manyoya mengi shingoni, amelala chini kwenye udongo. Macho yake ya samawati yanaonekana yakitazama moja kwa moja mbele, huku mdomo wake ukiwa umefungwa. Kwa mbali, kuna uzio wa chuma na nyasi kavu, kuashiria mazingira ya kufugwa.

Kundi la wachezaji wakiwa jukwani wakiwa wamevalia mavazi yanayoonekana kuendana na utamaduni fulani yakiwemo ya kupendeza na yenye mapambo ya manyoya. Mavazi yao yana fanana na ngozi za wanyama na wengine wana mapambo shingoni.

Rundo kubwa la taka zinazofanana na matope na uchafu zikiwa zimekusanywa juu ya mkokoteni. Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyi kazi wa usafi wamesimama karibu na rundo hilo la taka. Moja wao amevaa koti la rangi ya manjano inayo ng'aa na buti za kijani kibichi akishika chombo cha kushika taka.

Mandhari ya kupendeza ya vilima vilivyofunikwa na mimea ya kijani kibichi vikinyoosha macho kuelekea upeo wa macho. Anga limepambwa kwa mawingu meupe na buluu, yakipamba anga zima kwa uzuri wa ajabu.

Ziwa tulivu likiwa na maji yanayo akisi mawingu meupe na anga buluu. kando ya ziwa ardhi ya kijani kibichi yenye miti na mimea inatanda, ikionyesha mandhari ya asili. Upande Mmoja wa ziwa kundi la ndege weupe limekusanyika likiongeza uhai kwenye mazingira.

Kundi la pundamilia linavuka barabara ya udongo iliyoko katikati ya savana kavu. Baadhi ya pundamillia wanatembea polepole huku wengine wakila majani mafupi yaliyo kando ya njia. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakitawala anga yakipishana na mandhari ya asili ya wanyama pori.

Mandhari haya yanajumuisha mto wenye uchafu mwingi wa takataka unaopita katikati ya makazi duni. Majengo yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya muda yamepangwa kando ya ukingo wa mto. Kwa upande wa kulia mbwa amelala chini kwenye udongo akitazama mto.

Mwanaume aliyevaa kofia na barakoa nyeusi anashikilia kichwa cha twiga. Twiga anaonekana akiegemea kwenye uzio wa chuma huku miti mirefu ikionekana kwa mbali. Twiga mwengine amesimama nyuma ya uzio. Na manthari inaonekana kuwa eneo wazi la uhifadhi wa wanyama pori.

Mabomba mawili makubwa ya buluu yanapita juu ya dimbwi la maji yakiunganishwa kwa viunganishi vya duara. Mabomba haya yamewekwa kwenye miundo za zege ilivuka maji ambayo yanaonekana kuwa safi na yanaakisi anga.

Mbuni anatembea kwenye njia ya udongo huku kukiwa na nyasi ndefu pande zote mbili. Kwa mbali, kuna safu ndefu ya nguzo zinazounganisha, zikionyesha muundo wa barabara kuu au reli inayojengwa. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa safi.

Magari na mabasi yamejaa barabarani na watu wengi wanatembea kando ya barabara. Mabasi kadhaa ya abiria yameegeshwa, huku watu wakionekana wakiingia au kutoka. Majengo marefu yanafunga upande zote wa barabara ikionyesha mazingira ya mijini yenye shughuli nyingi.

Mabasi mawili ya abiria ya Metro Trans yamesimama barabarani yakiwa na rangi ya kijivu na blue . Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo na mwanamke mmoja aliyevaa sare ya usalama yuko katikati ya mabasi.

Gari la abiria lenye rangi nyeupe na mistari ya bluu na nyekundu limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka gari hilo. Huku ubao wa matangazo ukiwekwa karibu na mlango.

Makutano yenye shughuli nyingi ambapo magari na watu wanatembea kote barabarani. Matatu kadhaa, zikiwemo zile za kijani na buluu, zimeegeshwa zikisubiri abiria, huku zingine zikiwa barabarani. Taa za trafiki zinaonekana zikiwa rangi nyekundu, zikisimamisha baadhi ya magari.

Basi la abiria la Metro Trans lenye rangi ya buluu na jina BENDITO lililoandikwa nyuma. Abiria wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwa basi hilo, huku mandhari ikionyesha pilkapilka za usafiri wa umma.

Huu ni makutano ya barabara yenye magari na watu huku ishara ya trafiki ikionyesha kivuko cha watembea kwa miguu ikisimama wazi. Magari mbalimbali ikiwemo gari ndogo jeupe na basi la buluu na michoro yanaonekana yakitembea.

Basi la kisasa la abiria lenye rangi ya kijani, nyeupe na nyeusi likiwa na jina Citti Hoppa na namba mia tisa ishirini na mbili limesimama barabarani. Nyuma yake kuna basi jingine la bluu na watu wanaonekana wakitembea kwenye lami. mandhari haya yanajenga taswira ya usafiri wa umma mjini.

Barabara kuu pana ina magari yanayotembea pande zote mbili uku majengo marefu na mabango yakionekana kando ya barabara. Kuna daraja la waenda kwa miguu linalovuka barabara likiwa na muundo wa chuma.

Matatu dogo limepaki kwenye barabara yenye pilkapilka, likiwa na mabango yenye maandishi Mai Mahiu na Longonot juu ya paa. Mizigo mingi imefungwa juu ya basi na watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na basi, wengine wakipanda au kushuka. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo ya bluu yameonekana kwa mbali.

Mabasi mawili makubwa moja ya buluu na lingine la nyekundu yamesimama kando ya barabara yakionyesha msongamano wa magari, kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakionyesha mandhari ya mijini mfumo wa usafiri unaonekana kuwa na shughuli nyingi.

barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa imejazwa na matatu ya rangi mbali mbali. yaliyopambwa kwa sanaa na mchoro ya kipekee. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa wamesimama karibu na matatu wakionyesha shughuli za kila siku mijni.

Matatu ya rangi ya kijani na njano, ikipambwa kwa jina exalted .Limesimama Kando ya barabara. Inatoa huduma za usafiri kuenda maeneo mbali mbali kama vile Kasarani, Juja na Githurai kama inavyoonekana kwenye mabango.

Barabara yenye pilkapilka, huku basi dogo jeupe lenye mizigo juu ya paa likiwa limepaki. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi hilo, na baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo.

Trafiki inatembea polepole kwenye barabara yenye shughuli nyingi, huku magari na mabasi yakionekana. Maafisa wa trafiki wawili wamesimama barabarani wakiongoza magari. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara na miti ya mitende inaonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi kadhaa madogo. Maarufu kama matatu yakiwa yameegeshwa na watu wengi wakizunguka. Baadhi ya abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye mabasi. Na wengine wakitembea kando ya barabara.

Barabara kuu pana iliyo na magari mengi yanaendeshwa pande zote mbili. Kuna daraja ya waenda kwa miguu inayovuka barabara. Nyumba na miti inaonekana kando ya barabara na anga lina mawingu meupe meupe. Mandhari haya yanaashiria barabara kuu yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini.

Barabara yenye pilkapilka nyingi na magari yaliyopaki kando yake. Watu wanatembea kwenye barabara hiyo na mabango ya matangazo ya huduma za usafiri yanaonekana wazi. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara, yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za kibiashara.

Barabara hii ina magari mengi, ikiwemo mabasi ya abiria na pikipiki. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanasubiri usafiri. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara na kuna matangazo makubwa yanayoonekana kwenye baadhi ya majengo hayo.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mbalimbali, ikiwemo SUV ya fedha, pikipiki na matatu mawili. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare za manjano na nyeusi wanasimamia mtiririko wa magari, wakihakikisha usalama barabarani.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu na sanaa ya grafiti yenye kupendeza limeegeshwa kando ya barabara likionyesha picha kubwa ya mwanamke aliye vaa kofia na kushika peremende. Gari hili linaonekana kua limepambwa kwa ustadi wa hali ya juu. Jambo linalo ashiria utamaduni wa matatu nchini Kenya.

Ishara ya kuvuka barabara inaonekana makutano ya barabara yenye magari na watu wanaovuka. Kunaonekana kuwa na unyevunyevu labda kutokana na mvua, na taa za trafiki zinaonekana kwa mbali.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani. Mwanamume mmoja amesimama karibu na basi. Akibeba bango lenye maelezo ya njia za usafiri. Kwa nyuma, mabasi mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa, na watu wachache wanasubiri usafiri.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu na manjano lililopaki kando ya barabara. Abiria wengi wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi hilo; huku wengine wakiwa wamesimama karibu nalo. Mtaa unaonekana kuwa wa shughuli nyingi na majengo marefu yakionekana kwa mbali.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi imejaa magari ya aina mbalimbali ikwemo mabasi, malori na magari madogo yakionyesha msongamano wa magari jijini. Kando ya barabara, watu wanatembea na maduka madogo yamejipanga yakionyesha maisha ya kibiashara yanayoendelea.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya jengo refu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara, wengine wakielekea basi au wakipita tu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi kadhaa madogo maarufu kama matatu yakiwa yameegeshwa na watu wengi wakizunguka. Baadhi ya abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye mabasi na wengine wakitembea kando ya barabara.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ambapo basi dogo la abiria almaarufu matatu limesimama likiwa na rangi ya waridi na nyeupe. Juu ya matatu kuna bango kubwa lenye jina ya maeneo inaloenda. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka au kupanda matatu hio ,huku wengine wakitembea kando ya barabara iliyojaa majengo na miti.

Mandhari haya yanajumuisha barabara yenye shughuli nyingi iliyoko nairobi kama inavyothibitishwa na jina la Juja Road kwenye alama ya barabara. Kuna magari na pikipiki nyingi zinazopita barabarani zikionyesha mtiririko mkubwa wa trafiki.

Bomba la maji linalongaa likiwa limetengenezwa kwa chuma kilichongarishwa bomba hilo limeambatanishwa na ukuta wenye mchoro likionyesha muundo wa kisasa na safi vishikizo viwili vya kugeuza vipo kwenye bomba hilo kimoja kikiwa juu na kingine pembeni.

Mabomba kadhaa makubwa ya chuma yaliyotumiwa yamelala kwenye nyasi yakionekana yamefunikwa na kutu na uchafu. Baadhi ya mabomba yamekatwa yakifichua sehemu zao za ndani zilizo na kutu pia.

Duka ndogo la rejareja lenye kuta nyeupe na madirisha makubwa linaonekana likitoa huduma ya kujaza maji yaliyosafishwa. Mabango yanayoashiria, purified water refilling station , na safe and healthy , yametundikwa kwenye duka, yasisisitiza ubora wa huduma.

Zulia la maji ya samawati linatulia katikati ya mandhari yenye majani mabichi likiwa limezungukwa na mimea mirefu ya majini upande wa juu kulia wa picha kuna mashamba iliopandwa vizuri yakionyesha muundo wa mstari wa barabara au njia

Mifereji mitatu ya maji ya chuma ambapo maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye kila mmoja. Maji yanang'aa na kuakisi mwanga, huku bomba la mbele likiwa wazi na lile la nyuma likiwa na ukungu kidogo. Ukuta wa zege umejengwa nyuma ya mfereji na kuna kijani kibichi kinachofunika sehemu ya ukuta karibu na bomba la karibu.

Lori la kijani limebeba mizigo na watu wamekaa juu yake likipita barabarani. Nyuma ya lori kuna majengo marefu na kuna mabango ya biashara kando ya bararabara. Kwa mbali magari mengine na watu wanatembea kuashiria kuwa eneo hili ni lenye shughuli nyingi mjini.

Barabara yenye vumbi inaonekana ikiwa imezungukwa na vibanda vilivyojengwa kwa haraka. Vikionyesha makazi duni. Kando ya barabara, rundo kubwa la takataka limetapakaa, likifichua mazingira. Mwanaume amesimama karibu na rundo hilo la takataka, akitazama mbele, huku nyuma yake yakionekana majengo marefu, yakionyesha utofauti mkubwa wa maisha ya mjini.

Mfereji mrefu wa maji machafu uliochimbwa kwenye uchongo ukiwa na mabomba mawili ya kijani yaliyowekwa ndani yake. Juu ya mfereji kuna majenyo ya kifahari yaliyojengwa kwa mawe na tanki la maji linaloonekana kwa mbali.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye mabomba matatu ya chuma yaliyopangika .Mabomba hayo yamefungwa kwenye ukuta wa zege ulionza kuchakaa, na kuwa n rangi ya kijani kutokana na unyevu. Mbele ya mabomba hayo Kuna maji yaliyomwagika, yakionyesha kuwa yametumika kuchota au kunywa.

Lori kubwa jeupe limejaa mifuko mikubwa ya taka, na watu kadhaa wamekaa juu ya mifuko hiyo, wakionyesha shughuli za kukusanya takataka. Muundo wa lori unaashiria kuwa ni wa kubebea mizigo mizito, na hali yake ya kuchakaa inaweza kuashiria matumizi ya muda mrefu.

Madhari haya yanajuimuisha udongo mwingi uliotifuka ukiwa na alama za nyayo au mashine kamba ama waya mrefu unaonekanaukipita katikati ya udongo huo ukipanda na kushuka rangi ya udongo ni kahawia iliyokolea ukionyesha hali ya asili ya ardhi.

Mabomba mengi ya rangi ya kijivu yamelala kwenye ardhi kavu, yakionekana yakiwa yamepangwa kwenye mistari mirefu. Mabomba hayo yana ukubwa tofauti, baadhi yakiwa makubwa na mengine madogo na yanaweza kutumika kwa miradi ya ujenzi au usafirishaji wa maji.